Matunda hii ya ndizi imeiva, ukiona imebadilisha rangi na kukuwa hivi ni kumaanisha iko tayari kukulwa na ikikaa sana ikiwa rangi hii inashindwa kukulwa haraka itaoza na iharibike.

Ng'ombe zimekufa maziwa hakuna, kwa sababu ng'ombe hizi zilikuwa za kukamua zote mbili zilikufa kwa sababu mkulima ambaye alikuwa analima shambani na kufunga ng'ombe . Alieka madawa ya kuua midudu ngombe zilikula nyasi zikawa zimekula sumu na zikafaa.

Huyu ni mkulima ambaye ako shamba yake, amepanda mimea ya ndizi ya kutosha, mingi sana huku zingine hazijakuwa kubwa na hazijazaa matunda bado lakini zingine zimeweza.

hii ni mahali ya kufuga mamiti na mimea ambayo ni ya kidogokidogo zimemea sahi zimepandwa zimenyunyuziwa maji vizuri zimewekwa mbolea ya kutosha zinamea zikiwa na afya na pia wewe ukikula hii huwezi kupata ugonjwa

Mwanaume huyu ambaye amevaa bidhaa ya kupeleka bodaboda ana uza maziwa. Ana uza maziwa ambayo ni ya ng'ombe. Maziwa hizi huuzwa kwa bei nafuu hutengenezwa maziwa zingine zinayoletwa kwa karatasi inayojulikana kama maziwa ya mlima.

Mkulima huyu amefanya kazi ya kutosha, ametoa jasho na kupigwa na jua lakini baadae amejivunia, amepata matunda mzuri ya mahindi, amevuna na sahii akotayari ku.

Hii ni duka ya kuuza maziwa ya ng'ombe, hawa watu wa duka wanakamua ng'ombe, wanaleta duka kwa maziwa na kuweka kwa friji ili ikiwe baridi na ikikuwa baridi haiwezi oza inauzwa kwa masiku mingi.

Hapa ni mahali ya kutengeneza maziwa ya ng'ombe. Maziwa hizi huletwa kwa wingi kutoka ng'ombe mahali zinafungiwa. Watu hawa hufunga ng'ombe mingi hukamua kuleta hapa na kuongeza maziwa madawa ili zisiharibike.

Mkulima huyu wa kiume ambaye amechuna ndizi ambaye bado haijaiva, amechuma amechuna na kutoa ganda, lakini inaonyesha ndizi hiki haikuliki kwa sababu bado haijaiva haijafika wakati yake ya kukula.

Hapa ni shambani, shambani hiki humea mimea aina tofauti nzuri nzuri za kukula zote. Mkulima yule mfupi sana ambaye amepanda hizi vitu sahii matunda ambayo tunaona ni matunda ya ndizi ambayo ina sifa mzuri sana.

Hii ni mimea au hii ni matunda ya ndizi. Matunda hii ya ndizi husaidia wananchi njia tofauti. Njia moja ambaye inasaidia ni kama kwamba hii matunda imebeba vitamin mingi sana haswa wale watu wako na shida ya macho hukulwa.

Hapa ni shamba kubwa sana, ina nafasi kubwa sana, muhimu ambayo kulingana na mimi naona shamba hii imenyunyiziwa maji ya kutosha, kwa sababu mmea zote zimemea vizuri, na zinaelekea vizuri, huku maji peke yake haiweziadhiri vitu hivi, ila kuna dawa ambayo zinaua wadudu na.

Mama huyu anauza matunda ya ndizi ambayo ni mbichi haijaiva bado. Huyu mama anatafuta pesa ya kupeleka watoto shule. Analima ndizi anapanda ndizi, hizo ndizi ikikuwa kubwa izae anauza matunda zake.

Hapa kuna matunda aina mbili. Matunda hizi ni ya miti mmoja ambaye inaitwa ndizi. Matunda hii moja imeiva na ingine haijaiva. Yenye imeiva imebadilisha rangi na kukuwa nyepesi.

Hii mmmea ambayo ina sifa nzuri sana humu nchini inajulikana kama mmea wa ndizi ina matunda ya aina mbili matunda ya kwanza ambayo inajulikana kama ndizi ya kawaida inachunwa kutoka mti kama imeiva na kulwa ilhali hiyo ingine ni ya kupikwa kuwekwa kwa moto.

Hapa ni mahindi inatafutwa na ishapatikana. hii yote imechunwa. Kila moja ambayo kiko hapo kiko na na mahindi ya kutosha karibu hamsini. inatolewa na kuwekwa kwa gunia wewe unauziwa ikiwa kwa gunia lakini hujui imechunwa kutoka hii kitu.

Ng'ombe hii ambaye ni ng'ombe ya maziwa, kuna ng'ombe aina mbili huku nchini, kuna ng'ombe ya kufuga, ya kuchinja peke yake, naye kuna ng'ombe ya kukamua peke yake, hii ni ng'ombe ya kukamua ambaye imegonjeka ugonjwa mbaya sana ambaye ilimaliza mwili yake.

Hapa ni maziwa zinatafutwa na zimepatikana haswa za ng'ombe. Kwa sababu mashini hiki ambayo kijamaa kimeshikilia kazi yake ni kukamua hii ng'ombe. Na ng'ombe hii imefungiwa mahali ikipewa nyasi na maji ya kutosha na ikitibiwa. Kwa sababu hoja na dhumuni kubwa ambayo hawa watu wanataka ni maziwa. Ng'ombe hizi zimefungwa si za kuchinja, si za nyama, ni za maziwa na kukamua pekee yake.

Hapa imechunwa mimea amabayo inasifa humu nchini. Hii inajulikana kama mchele. Mchele hiki kimechunwa kutoka shambani, zinasafishwa saa hizi. Lakini baada ya kusafishwa lazima iwekwe ka ngunia na iuzwe.

Mkulima mmoja huyu mwanaume ambaye analima, amelima na amepanda ndizi ikapandika ikamea na ikazaa na sahii anachuna matunda. Hiyo ni kumwambia yeye hongera kwa sababu ameivumilia kwa wakati.

Ng'ombe hizi za zimefungwa vizuri sana. Ni ng'ombe za maziwa sio ya kuchinja.Ng'ombe hizi maziwa zao huuziwa wananchi kwa njia tofauti. Hizi maziwa zina kamuliwa na mashine haikamuliwi na watu.

Shamba hii imeimarishwa ikaimarika kwa sababu katikati ya miti zimetengenezwa barabara za kupitwa na wakulima na watu ambaye wanakuja kununua vitu hapa shambani. Imepandwa ndizi ya kutosha lakini ndizi hiki haijaiva bado ni mbichi.

Hapa kuna mkulima mmoja wakike huyu mtu ana ujuzi ya kupanda mimea ambaye inasifa humu nchini, mimea ya ndizi. Ndizi hii imetoa matunda nzuri sana. Matunda hii inakuliwa na watu wote lakini bado haijaiva.

wamama hawa wawili ambao mmoja amevaa nyekundu wako sokoni ya mboga wanauza mboga tofauti ndizi tofauti ndizi hii kuna moja ambaye imeiva sana ilhali ingine bado haijaiva

Mpishi huyu anaonekana anapika uji. Hapa kuna sufuria moja ambaye iko na vitu nyeupe zinakaa ugali lakini si ugali kulingana na venye naona. Isitoshe kuna kijiko inachota nusu kidogo ambaye zile vitu...

Hapa inaonekana ni jikoni ama mahali pa kupika chakula cha aina tofauti kulingana na mimi kuna mafuta na mahindi choma. Mahindi hii ambayo inachomwa husaidia mwili aina tofauti kama kupea nguvu za kutosha za kubeba vitu .

Huyu hapa ni mwanaume huyu anakamua ng'ombe akitafuta maziwa kwa njia bora zaidi, uzuri ameifunga ng'ombe kamba mguu ya nyuma ili isimpige teke, au isimwage maziwa ambayo amezikamua kutoka ng'ombe hizi, ng'ombe hii hufugwa ni ya maziwa peke yake si ya kuchinja, naye huyu anaendaa kuuza maziwa akipata pesa ya kununua dawa za ng'ombe na.

Hapa inauzwa matunda ya ndizi, matunda hii ambayo ina rangi moja manjano na inauzwa na wakulima hawa ambayo wanalima mzuri sana, hii ni shambani kubwa sana kulingana na mimi na wanauza matunda ya ndizi mzurimzuri.

Hapa ni factoria ya kutengeneza maziwa. Maziwa hii ambayo zinazungushwa kwa maduka. Kampuni hii inatengeneza ikitumia maziwa ya ng'ombe. Mang'ombe zinakamuliwa ya kutosha na zinaletwa maziwa kwa faktoria.

Hapa wananchi wanahudumiwa kwa bei nafuu au wengine ata bila malipo. Wanaeleweshwa venye wanaweza kujisaidia daktari akikosekana hali yoyote. Kwa sababu hawa ni wauzaji maziwa na hii maziwa zikishika sumu zinahathiri watu.

mfugaji wa ng'ombe ya maziwa ambaye anafunga ng'ombe na anakamua asubuhi na jioni kwa siku mara mbili anauza maziwa ya ng'ombe mazwa hizi huuzwa kwa njia mbili kuna zenye zinanyonywa na ndama za ng'ombe na kuna zenye zinauzwa kwa factoria ili zitengeneze maziwa

Hawa wakulima ni wauzaji wa ndizi. Mmea hii ina zaa matunda nzuri sana ambaye ina sifa humu nchini. Hukulwa na wale watu wana shida ya macho haswa wale damu yao imepanda juu na wanashindwa kushukisha hua wanakula hii kitu ili wasaidiwe na.

Huyu anapakua chakula haswa chakula ambayo kina sifa nzuri sana humu nchini. Chakula hii hukulwa Kenya mzima haswa zile mahali watu nywele ngumu wanaishi. Kinaitwa ugali au inatengenezwa kutoka mahindi.

Shamba hii ni shamba nzuri sana. Ina nafasi nzuri za kulima, ya kwamba saa hizi mkulima ashapanda micha na ingine ndogo ndogo. Miti hii hazijakua bado, lakini kuna zile miti zimeshakua.

Hawa ni wauzaji wa maziwa wa ng'ombe. Hawa watu hukamua maziwa mingi sana kutoka ng'ombe zao na kuja kuuza zikiwa baridi, moto na ama ingineyo. Hawa wanaume wawili wote wamevaa kofia nyekundu. Kuna maziwa mingi sana na kuna wateja ambaye wanafaa kuhudumia.

Mkulima ya kufunga ng'ombe ameleta bidhaa kubwa kubwa sana za kifahari, zito ambazo zinatosha kukamua ng'ombe hizi zote. Ng'ombe hizi zina sifa ya maziwa lakini si ng'ombe za kuchija.

Mtu huyu anahudumia hizi ng'ombe zake ili isikuwe na ugonjwa yoyote kwa sababu kuna mdudu haina tofauti zinakula ng'ombe. Mmoja wao ni nzi. Na hizi mdudu zikikula sana zinaleta ugonjwa hadi haiwezi kamuliwa.

hapa ni shambani , shambani hiki kumemea ndizi lakini ina shida kubwa sana kwa sababu nyasi imemea na mkulima hajakata nyasi na asipokata nyasi hizi zitaleta shida ya kuwa ndizi hizi zimepandwa huku hazitamea ya kutosha .

Haya ni matunda ya ndizi, matunda haya hutumiwa kukulwa, inakulwa na vyakula na unaweza kula peke yake ikiwa hivo wakati imeiva. Huuzwa bei nafuu humu nchini na huwa matunda mzuri haswaa wale watu ambao wako na shida ya macho hutumia.

Ngombe hizi zinafungwa mahali ili wadungwe, hoja kubwa ya hizi ngombe kuingia huku kuenda hivi ni kudungwa, wakidungwa wanaachiliwa lakini huwezi dunga wakiwa nje kwa sababu wanasumbua sana.

Hawa ni wafungaji ng'ombe. Wafungaji ng'ombe hawa wameleta maziwa kwa lori ikiwa wingi sana. Jukumu lao kubwa ni kuuza maziwa hizo na kupata pesa. Pesa hiyo ni ya kutuza ng'ombe na kulipa wafanyakazi ambao wanaichunga hiyo ng'ombe.

Daktari huyu wakike ananiamba ya kutengeneza dawa. Dawa hiyo ambayo ni tofauti kuliko zile tulikua nayo mbeleni kwa sababu bidhaa hizi zote ameshikilia kazi zako kubwa ni kufanya.

Mkulima huyu anachuna matunda ya ndizi. Ndizi hii haijaiva bado ni mbichi. Mkulima huyu amefanya kazi sana kwa niaba ya kupanda hii kitu na ajivunie vizuri sana.

Hapa kuna mmea ambayo ina sifa nzuri sana. Mmea hii ya ndizi imeleta matunda nzuri. Matunda hii ni mbichi bado haijaiva, lakini ikiiva inaeza kulwa, kuuzwa na mengineo. Watu wengi humu nchini ambao wako na shamba hii uuza kwa bei nzuri sana.

Mtu huyu mwanaume anakaa mkulima, amechuna ndizi yake ya kutosha kutoka shamba yake ambaye ameimea na ameipanda na ikamea ya kutosha. Ndizi hiki bado haijaiva, ni mbichi. Naye hii ambaye ametoa ganda au ngozi.

Wakulima hawa wanapanda ndizi ilhali wengine wanachuna. Ndizi hii inamea nzuri sana. Kuna bodaboda mmoja kumaanisha mkulima mmoja ametoka nyumbani leo asubuhi. Isitoshe, mwanaume huyu ambaye ameshika mti na shoka anafunza.

Ndizi hiki ziko juu ya gari zikipelekwa nyumbani na zikipelekwa nyumbani zitabaki pale lazima ziive na zikiiva zitapelekwa sokoni ili ziuzwe na zikiuzwa naye mkulima anatafuta riziki na pesa na karo ya kuwalipia watoto shuleni. Isitoshe lazima anunue mbolea na dawa ambazo ni za kunyunyuzia mimea mpya ili wadudu wasiharibu.

Hawa ni wauzaji wa maziwa wa ng'ombe haswaa hawa watu huuza maziwa nzuri sana ya ng'ombe ya kukamuliwa na mashini. Wanauza maziwa kwa bei nafuu ili watu wapate maziwa ya kutosha. Hapa ina sifa nzuri sana kulingana na mimi kwa sababu wanapeleka maziwa kwa haraka.

Wanawake leo wamama kukula vizuri Kwa chakula aina tofauti hapa, kuna mafuta ya ng'ombe, kuna kitu nyeupe inafanana na ugali huku supu ambaye inakaa supu ya mbuzi. Kwamba wameamua kukula Leo chakula vizuri sana.

Hii nanda ina sifa kinzani humu nchini inajulikana kama nanda ya ndizi. Huwa inazaa matunda mengi sana tofauti, inazaa matunda ya rangi mbili, moja manjano wakati ambayo iko mbichi na ikiiva inabadilisha rangi.

Hapa kuna ng'ombe ambaye inakamuliwa mashine.Ng'ombe hii hutoa maziwa mengi ya afya bora. Hununuliwa na wanachi wengi sana hizi maziwa haswa wale wana watoto wadogo huwapewa na watoto wao ili wakue na afya nzuri.